Katika soko la wazi kuna matunda mengi mbalimbali kama ndizi, maembe, mananazi na tikiti yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye meza za mbao na pia yakining'inia juu, wachuuzi na wateja wanaonekana wakifanya biashara kuashiria shughuli za kibiashara, kusudi la soko hili ni kuuza na kununua mazao mapya.

Gari la abiria jeupe ikiwa imeegeshwa nje. Gari lina vioo vya rangi nyeusi na vibandiko vidogo vikiwemo chenye nembo ya umbwa mwitu na kingine cha manjano. Gari hii inatumika kusafirisha abiria wengi, mara nyingi kama texi na lina vioo vyeusi.

Lori ya kijani imejaa magunia mengi ya vitunguu vyekundu vilivyopangwa kwa uangalifu. Mtu mmoja anaonekana ndani ya lori akisaidia kupanga au kushusha magunia hayo. Mbele ya lori kuna magunia mengine ya vitunguu yamepangwa chini na mwanamke aliyevalia kofia kubwa anaonekana amesimama karibu. Hali hii inaashiria soko la mazao au eneo la usambazaji wa bidhaa za kilimo.

Duka la rejareja labda nchini India, linauza bidhaa za maziwa na vinywaji. Bango kubwa liko juu likining’inia kwa mlango. Ishara za matangazo ya bidhaa mbalimbali ikiwemo ice krimu zimetundikwa nje. Mwanaume anaonekana ndani ya duka. Kusudi la duka ni kutoa bidhaa za maziwa.

Rundo la matairi mengi ya gari yaliyopangwa kwa usawa na kuunda safu zinazosomeka. Matairi haya yanaonekana kuwa mapya kabisa, bado yana mistari meupe au ya kijani kibichi, ishara ya upya. Mbinu ya matairi yenye mfumo mbalimbali inaonekana wazi ikionyesha ubora na usalama wake barabarani.

Mlango wa duka wa kubadilisha fedha na kutuma pesa ambayo ina jina yake hapo, mabango ya huduma tofauti za uhamisho wa pesa yanaonekana pia. Yakionyesha kuwa unaweza kutuma au kupokea pesa duniani kote. Lengo la duka hii ni kuwezesha shughuli za kifedha kwa watu.

Kiganja cha mtu kinashikilia noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyokunjwa kidogo. Sehemu ya mbele ya noti hiyo ina picha ya KICC na kifaru. Huku thamani yake ikiwa imeonekana wazi. Rangi ya kahawia na kijivu zinang'ang'ana kwenye uso ya noti hiyo.

Soko la matunda linaonekana likiwa na maelefu ya bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu, kuashiria biashara za kila siku. Migomba iliyojaa ndizi imetundikwa juu, huku meza zimejaa maembe, ndimu, paipai na matunda mengine mengi. Watu wanatembea miongoni mwa bidhaa hizo wakifanya biashara kuonyesha uhai wa soko.

Malori kadhaa yanayobeba magari mengi yanatembea kwenye barabara kuu chini ya anga yenye mawingu. Lori la mbele lina magari mawili yaliyopangwa kwa uangalifu . Magari yaliyobebwa ni magari ya kisasa yenye rangi nyeusi na kijivu. Barabara inaonekana kuwa na mistari meupe kuashiria njia.

Magari kadhaa mapya yamepangwa kwa uangalifu kwenye eneo la maegesho la mawe karibu na majengo ya ghorofa. Baadhi yana rangi nyeupe na mengine ni kahawia na mengine meusi yote yakiwa yameegeshwa kwa mstari mmoja kusudi ni la uwekwaji. Huu ni kwa ajili ya kuonyesha magari ya kuuza.

Vikapu vidogo vilivyofumwa kwa mikono, vikiwa na maumbo kubwa na rangi mbalimbali vimepangwa vizuri. Vimetengenezwa kwa kutumia nyuzi asilia na baadhi ya mapambo ya rangi maridadi. Kuna vikapu vilivyosimama na vingine vilivyoegemea.

Mtaa wa biashara wenye shughuli nyingi ikiwa na vibanda vidogo vinavyotoa huduma mbalimbali ikiwemo saluni. Kuna watu wameketi wakisubiri huduma au wafanyikazi na nguo zinaning'inia nje zikionyesha biashara ya nguo au huduma za kufulia. Vibanda hivyo vimetengenezwa kwa mabati na mbao vikiakisi ujenzi wa kawaida wa soko.

Masanduku kadhaa ambayo yamejazwa mazao tofauti ya mizizi na mboga. Sanduku la kwanza lina viazi vikuu vyenye udongo, sanduku la pili lina vitunguu vingi vya zambarau vilivyopangwa vizuri. Sanduku la tatu lina nyanya nyekundu za machungwa.

Rundo kubwa la sarafu zikionekana kuwa za dhamani tofauti zimetawanyika juu ya sehemu tambarare. Sarafu hizi zina rangi ya dhahabu na fedha zikionyesha muundo wa metali mbili baadhi ya sarafu zinaonekana kuwa na nambari ishirini na zingine ambazo haziko wazi kabisa zikionyesha dhamani sana.

Soko la matunda lenye wingi wa bidhaa safi na zenye rangi mbalimbali zikiwemo ndizi, maembe, paipai, machungwa na matikitimaji. Matunda haya yamepangwa kwa ustadi na kwenye viunzi vya masanduku yakionyesha uchangamfu wa soko. Muuzaji mmoja ameketi katikati ya matunda anaonekana akipumzika akisubiri wateja.

Maduka madogo rejareja yaliyojengwa kwa muundo wa chuma na rangi ya kijani kibichi na bati. Maduka haya yanauza bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji baridi na huduma za simu kama vile M-Pesa na Airtel. Watu wameketi nje ya duka wakionyesha shughuli za kawaida za kijamii.

Rundo la noti la shilingi elfu moja za kenya zikiwa zimetandazwa juu ya uso fulani. Noti hizi zinaonyesha picha za kihistoria za taifa na zimepangwa kwa namna ya shabiki zikionyesha wingi. Rangi zao ni za kahawia na kijani kibichi. Kusudi ya noti hizi ni kama njia ya kubadilisha bidhaa na huduma.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Upande wa kushoto kuna gari ndogo la Isuzu la chuma la kubebea mizigo. Mbele kuna magari mengine yaliyoegeshwa ikiwemo gari jeupe na jeusi. Lengo la magari haya ni kusafirisha watu na bidhaa.

Muuzaji wa mboga ameketi katika kibanda cha soko, amezungukwa na kiasi kikubwa cha mboga na matunda yaliyopangwa kwenye makreti na vikapu. Kuna vitunguu, nyanya, pilipili hoho na viazi, zote zikiwa tayari, kuuzwa.

Kiasi kikubwa cha noti ya shilingi za kenya zikiwa zimepangwa juu ya meza nyekundu. Kuna noti za thamani mbalimbali ikiwemo 1000, 500 na 200. Noti hizo zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha taslimu.

Kwenye ubao wa elektroniki soko, la fedha katika benki fulani inaonyesha viwango vya kubadilisha fedha fedha vya kigeni ikiwemo paundi ya uingereza, dola ya amerika na zinginezo. Saa pia inaonekana na tarehe ya kuuza au kununua noti hizo.

Basi ndogo jeupe la abiria liliokuwa limeegeshwa kwenye barabara lenye lami. Basi hili lina madirisha meusi na vibandiko vya tahadhari nyuma yake. Inaonekana kuwa tayari kwa usafirishaji wa abiria au bidhaa. Barabara iliyoko nyuma inaonekana kuwa miti na nyumba.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali, wauzaji wamepanga matunda yao na mboga zikiwemo ndizi, limau na viazi zikiashiria utofauti wa mazao yanayouzwa. Watu wanatembea na kufanya biashara huku baadhi wakiwa wameketi wakisubiri wateja.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka la biashara. Mmoja amevaa shati na kaptura nyekundu. Mwingine amevalia shati ya rangi ya mchanga na longi ya samawati. Duka hilo lina mataangazo ya huduma za mpesa ikiashiria kuwa linatoa huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa simu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wafanyibiashara wanauza matunda na mboga mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa wingi chini zikiwemo nyanya, parachichi, matunda ya aina mbalimbali na mboga nyingine. Wafanyibiashara na wateja wanaonekana wakifanya biashara. Baadhi wameketi kwenye viti vidogo karibu na bidhaa zao.

Katika soko la wazi, chini ya paa la muda. Wachuuzi wanauza mboga mpya, zikiwemo mboga za majani zilizopangwa kwenye meza ndefu. Wateja wakiwemo wanawake wawili, wanatazama na kuchagua bidhaa . Kusudi la soko hili, ni kuwezesha biashara za mazao mapya katika wakulima na walaji.

Chumba kikubwa, cha maonyesho ya gari chenye magari mengi mapya yaliyopangwa kwa kuvutia, hadhi yao yakiwa mekundu, na ingine samawati na meusi, watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kuangalia magari wakishauriana na wafanyikazi wa mauzo, eneo hili lina madawati na viti vya wafanyikazi wa mauzo.

Mwavuli kubwa ya samawati imetoa kivuli kwa gari la kuuza vyakula, linaloonekana kuwa linatumika kuuza bidhaa vya Farmer's Choice. Gari hilo lina magurudumu ya kutembea na upande wa kulia kuna meza ndogo ya mbao. Nyuma yao kuna majengo na nguo zilizoning'inia pamoja na gari iliyoegeshwa.

Rundo la nguo zilizotumika au mitumba zikiwa zimerundikwa chini kwenye soko au duka .Kuna aina mbalimbali za nguo zenye rangi na mifumo tofauti zikiwemo shati na sketi .Nguzo za mbao zinaonekana katikati ya rundo ikiunga mkono muundo. Baadhi ya nguo pia zimepangwa ukutani.

Katika chumba cha maonyesho ya gari, mchuuzi mwanaume aliyevaa suti anazungumza na wanandoa akionyesha kitu kwenye kompyuta cha kibao. Wateja wanaonekana kufurahia maelezo wanayopokea wakiangalia kwa makini kifaa hicho. Kusudi la mazungumzo haya, ni mchakato wa mauzo.

Shughuli nyingi zinaonekana ambapo wauzaji wanasukuma troli zilizojaa rundo la manguo. Bidhaa zingine za nguo zimetundikwa kwenye vibanda vya soko vilivyo wazi zikiwa zimetengenezwa kwa mbao au chuma, huku watu wengi wakiwa karibu wakitembea na kusimama. Nguo hizo ni za aina mbalimbali zikiwemo za jezi ya mpira.

Duka ya maziwa ambayo imechorwa ng'ombe kila mahali na jina lake limeandikwa juu ya mlango. Watu kadhaa wamesimama nje huku makopo makubwa ya maziwa yakiwa yamepangwa nje. Taa zinang'aa ndani ya duka zikiangaza bidhaa. Kusudi la duka hii ni kuuza maziwa safi na bidhaa nyingine ya maziwa kwa wateja.

Katika eneo la wazi gari kubwa la kubebea mizigo la aina ya Pick-up lenye rangi nyeusi yenye mng'ao wa kijani kibichi limeegeshwa kwenye nyasi ndefu likiwa na miti mirefu nyuma yake. Kusudi ya gari hii ni kutoa usafiri na uwezo wa kubeba mizigo mizito.

Aina mbalimbali za viazi na mazao mengine ya mizizi yakiwa yamepangwa kwenye masoko. Mazao hayo yamehifadhiwa ndani ya ndoo za plastiki za rangi tofauti na vikapu vya asili vilivyofumwa. Mazao yanaonekana ni viazi vitamu, viazi vikuu na viazi vya kawaida. Hii inaonyesha bidhaa zinazouzwa sokoni.

Mikono miwili inashikana mmoja akitoa funguo za gari na mwingine akipokea juu ya karatasi iliyowekwa kwenye kibao na kalamu. Pembeni kuna mfano wa gari ndogo unaoashiria mada ya biashara. Kusudi la mkabidhiano huu ni kukamilisha ununuzi wa gari kuashiria makubaliano ya kibiashara na umilikishaji wa gari.

Gari ndogo lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya kifusi. Gari lina sahani ya usajili iliyoanza kwa herufi kubwa. Kuna alama ndogo ya uchafu kwenye upande wa mbele ya gari. Muundo wa gari hili inaonekana kuwa ya kisasa na ni ya tayari kwa matumizi ya binafsi.

Magari matatu meupe ya kifahari yameegeshwa kwenye maegesho. Gari la mbele lina muundo wa kisasa, huku gari la kati kati linaonekana kuwa Dodge Challenger , kutokana na mwonekano wake wa mbele wenye taa za pande mbili. Malengo ya kisasa ya nyuma, yanapendekeza eneo hili ni la mjini au biashara.

Rafu zilizojazwa bidhaa za maziwa zikiwemo katoni za maziwa na bidhaa nyingine. Rafu hizo zimepangwa vizuri na kuna mabango ya matangazo ya bidhaa hizo. Duka linaonekana ndogo labda kibanda au sehemu ya duka kubwa. Kusudi ya bidhaa hizi ni kuuzwa kwa wateja zikitoa chaguzi mbalimbali za maziwa na bidhaa zinazotokana nayo.

Mkono unaoshikilia noti za Kenya za shilingi elfu moja zikiwa zimetawanyika kwa mtindo wa shabiki zikionyesha wingi wa pesa. Noti hizi zina rangi tofauti na picha za wanyama pori na viongozi. Zinawakilisha thamani ya kiuchumi za nchi hii.

Soko la jadi lililojaa bidhaa za ufundi zikiwemo shanga zenye rangi mbalimbali na mikoba iliyosokotwa. Bidhaa hizo zimetundikwa kwenye miundo ya mbao ikionyesha mpangilio wa kawaida wa soko za kitamaduni. Rangi angavu za shanga zinavutia macho zikionyesha utamaduni tajiri wa sanaa ya mikono.

Rundo kubwa la viatu za aina mbalimbali, limetapakaa juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe. Viatu hivyo viko katika rangi nyingi tofauti tofauti kama vile, njano, samawati, zambarau na nyekundu. Baadhi ya viatu vinaonekana kuwa vipya kabisa vikionekana kuwa, vinauzwa.

Milango miwili ya chuma, moja ikiwa ya M-pesa na nyingine ya duka ya urembo inaonyesha mabango ya uso na kucha. Mwanamke amevaa buibui la zambarau anapita, watu wawili wamekaa upande wa kulia, bidhaa na maudumu zipo chini. Mazingira yanatokana na soko la mjini.

Duka ndogo lenye milango miwili ya kijani lina matangazo ya M-Pesa na bamba hapa yaliyoandikwa na rangi nyeupe yakiashiria kuwa inapeana huduma za pesa kwenye simu. Ndani ya duka kuna rafu zinazoonekana zikiwa na bidhaa. Nje ya duka chini kuna besheni ya kijani na mbao labda zinatumika kwa matumizi ya kila siku.

Kiganja kinashikilia noti nyingi za elfu moja za Kenya, maandishi na rangi ya dhahabu yanatambulika kirahisi kwenye noti hizi ambazo huonyesha dhamani na nguvu ya fedha. Vipengele vya usalama na serial number vinaonekana kwa uwazi kutoa hisia za biashara na matumizi za shughuli za kiuchumi nchini.

Eneo kubwa liliojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu na nadhifu. Magari haya yanaonekana kuwa tayari kusafirishwa au kuuzwa. Yameegeshwa katika eneo la wazi labda bandari au kituo cha usambazaji, yakisubiri kupelekwa kwa wateja au maduka ya kuuzwa.

Gari jeusi la aina ya mercedece benz G class linaonekana likiwa limeegeshwa mbele ya jengo la mauzo ya gari. Magari mengine yanaonekana kwa mbali, gari hii ina nembo na nambari ya leseni, kusudi la gari hili ni kusafirisha au kusafirishwa.

Kuna maonyesho makubwa ya gari yaliyopangwa ndani ya jengo lenye taa nyingi likionyesha miundo mbalimbali kwa wageni. Sakafu imetenganishwa na zulia jekundu na sakafu nyeupe na watu wengi wanatembea na kuzunguka magari hayo. Kusudi ya tukio hili linaonekana kuwa, magari mapya yanaonyeshwa kwa umma.

Soko lenye shughuli nyingi za nguo za mitumba linaonekana, ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika karibu na marundo makubwa ya nguo. Watu wanachambua na kuchagua nguo kutoka kwenye mirundo hiyo mikubwa, ambayo imewekwa chini au kwenye meza. Nguo hizo ziko katika rangi na mitindo mbalimbali.

Katika eneo la wazi, gari kubwa lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi, likiwa na miti mirefu nyuma yake na anga angavu juu. Kusudi la gari hii ni kutoa usafiri wa urahisi kwa mmiliki wake, likiashiria uwezo wa kutembea katika maeneo mbalimbali.

Safu ndefu ya magari ya aina moja, yote yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yakitazamana upande mmoja. Magari haya yana rangi nyeusi, kijivu na nyeupe yakiwa na muundo wa kisasa yamepangwa kwa utaratibu chini ya anga ya samawati iliyochanganyikana na mawingu.

Mikono miwili inashikilia noti nyingi za elfu moja za Kenya zikiwa zimetawanyika kwa umaridadi zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha. Kusudi ya noti hizi ni kuwezesha shughuli za kibiashara na kifedha zikiashiria utajiri na uwezeshaji wa malipo. Fedha hizi ni muhimu kwa uchumi na maisha ya kila siku.

Skrini kubwa inaonyesha viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Safu zina majina zikionyesha kiwango vya kununulia na kuuza kwa sarafu mbali mbali kama dola ya Marekani, paundi ya Uingereza na nyinginezo, ikiwa na Bendera za nchi zinazohusika.

Safu ya mabasi yanayoundwa yanaonekana ndani ya kiwanda kikubwa. Mabasi hayo yana rangi ya machungwa na moja ni jeupe na bado hayajakamilika. Dari ya kiwanda ina paa la chuma na madirisha mengi yakiruhusu mwanga kuingia. Mabasi yamewekwa kwenye njia, yakionyesha kuwa yako kwenye mstari wa uzalishaji.

Mwanamke anamkabidhi mwanaume funguo za gari ishara ya kukamilisha biashara au makubaliano muhimu. Mwanaume amevaa suti nadhifu na shati jeupe huku mwanamke amevaa suti nyeusi yenye mistari nyeupe kuashiria taaluma yake, gari jekundu linaonekana kwa umbali likiashiria mali au bidhaa inayobadilishwa umiliki.

Mwanamume mmoja ameinama akipanga nyanya katika kreti nyingi za mbao zikionyesha shughuli ya biashara ya mazao. Kreti hizi zimejaa nyanya nyekundui zikiashiria wingi wa mavuno. Watu wengine na magari wanaonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya soko lenye shughuli nyingi.

GHari la kifahari la aina ya SEDAN limeegeshwa kwenye nyasi lenye rangi iliyong'aa, ikiangaza chini ya jua na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi yakionyesha faraga. Magurudumu yanaspoki nyingi zinazoonyesha muundo wa kisasa.

Kiosk cha huduma za m_pesa kimefunguliwa kikionyesha bango la pesa wima kinachotumika kwa miamala ya fedha nchini Kenya. Kando yake kuna vibanda vingine vinavyofanana vikionyesha shughuli za kibiashara ndogo ndogo. Eneo la nje linaonekana kuwa la vumbi na ardhi inaonyesha uchakavu kuashiria kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi za kila siku.

Matunda mbalimbali yamepangwa sokoni. Nyanya nyekundu zimepangwa mbele zikifuatwa na pilipili hoho za kijani, njano na nyekundu, vitunguu, ndimu na mboga nyingine nyingi zimepangwa nyuma zikionyeshwa wingi wa mazao.

Nguo nyingi za aina mbali mbali zimejaa chini ya sakafu, zikionyesha biashara ya nguo za mitumba za bei nafuu. Rangi mbali mbali ikiwemo nyeupe, samawati, chungwa na nyeusi zinaonekana. Watu kadhaa wamesimama nyuma wakionekana kuchagua nguo hizo.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha wachuuzi wakiuza matunda na mboga wengi wao wakiwa wameketi chini. Kreti za matunda kama vile machungwa na limau zimepangwa kwa ajili ya kuuza huku baadhi ya wauzaji wakiwa wameinama ili kuwahudumia wateja.

Gurudumu la gari linaoshwa kwa shinikizo la maji likionyesha mchakato wa kusafisha rimu na mpira wake. Tairi zingine zinaonekana zimepangwa nyuma zikionyesha sehemu ya mchakato wa kuosha gari. Lengo ni kuondoa uchafu na matope kwenye matairi ili kuweka gari katika hali safi.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye mlango wa samawati akitabasamu na kuangalia nje, akiwa amevalia shati ywnyw mikono mifupi na suruali ya jeans . Jengo lina paa la mabati, likionyesha duka ndogo la kijijini au mtaani.

Duka la matunda likiwa na matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Ndizi mbivu na mbichi zimetundikwa juu zikionyesha wingi wa mazao. Chini kuna chungwa jingi limepangwa kwenye vikapu na makreti ya plastiki. Matikiti maji, tufaha, parachichi na matunda mengine mbalimbali yamewekwa kwenye makreti au masanduku.

Milango mbili ya chuma iko wazi na juu yake neno Mpesa limeandikwa kwa herufi kubwa huku nambari ya simu ikionekana ikiashiria ni kituo cha huduma za kifedha. Rampu ndogo imejengwa mbele ya mlango ikionyesha ufikiaji wa rahisi.